Hiki ni chombo speceli kinachotumika kama mkongojo na watu ambao wameumia katika miguu yao kina magurudumu ilikuweza kumsaidia mgonjwa kukiskuma anapotembea.

Hiki ni chumba cha upasuaji na kina vyombo vya aina mbalimbali vinavyotumika katika upasuaji wa mgonjwa. Kuna madaktari ambao wamevaa magwanda yao rasmi ya kufanya upasuaji.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Na daktari amevaa magwanda ya matibabu, ambayo yamemfunika gubigubi, na mgonjwa naye amelala katika kitanda cha wagonjwa, huku akiwa na mirija tofauti tofauti ya matibabu.

Mama huyu aliyeketi kwenye kitanda na kuvaa vazi jeupe ameugua mguu na inaonekana ya kwamba ana uchungu na ako na kifaa anachokitumia kwa matibabu ya mguu wake.

Hiki ni kitanda cha hospitini ambacho kimetandikwa vizuri na pia kimetengenezwa kwa mbao na kina kifaa hapo kando spesheli ambacho kinatumika hospitalini , kitanda kama hivi vimeundwa spesheli kwa wagonjwa.

Hii ni aina mbalimbali ya mikongojo inayotumika na watu ambao wameumia mguu, ama watu wazee ambapo wanashida ya kutembea. Na mikongojo hii inatumika kwa watu mbalimbali kama wazee, wagonjwa, wa ajali, na watu walio na maumivu mbalimbali.

Hii ni mikongojo miwili na mikongojo hii inatumika kwa mtu aliyeumia ama asiye na uwezo wa kutembea vizuri hivo mtu anapoumia anahitaji kongojo kama huu kuweza kujishikilia aweze kutembea.

Hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji. Kuna madaktari kadhaa ambao wamevaa mavazi yao ya matibabu, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda tayari kufanyiwa oparesheni.

Afisa wa afya aliye na nywele nyeusi ndefu. Amevalia sweta yenye mistari mieupe na mieusi na amevaa aproni ya manjano. Anamdunga msichana sindano aliyevalia sare za shule na wote wawili wamevaa barakoa.

Hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji, kuna madaktari kadhaa waliomzunguka mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha upasuaji. Wamevaa barakoa na wamevaa aproni za kijani kibichi.

Hiki ni chumba cha matibabu kilicho na vitanda kadhaa vya wagonjwa. Kina matabibu wawili waliovaa magwanda yaliofunika mwili mzima isipokuwa machoni tu, na kuna mgonjwa mmoja aliyelala kwenye kitanda.

Hapa ni katika kituo cha kuwachanja wagonjwa na kuna wagonjwa wengi pamoja na wauguzi waliofika na wote wamevaa barakoa ili kujikinga na magonjwa yanayosambaa katika hewa.

Wauguzi watatu wanawasukuma wagonjwa wawili waliolala katika vitanda spesheli vya kuwasukuma wagonjwa na wamevaa magwanda ya kujikinga na magonjwa yanayosambaa kupitia kwa hewa.

Watu hawa wamevaa magwanda ambayo imewafunika gubigubi. Magwanda kama haya yalikuwa maarufu sana wakati wa corona na watu walipokuwa wanaenda kumzika mfu aliyekufa kwa corona waliovaa magwanda haya.

Hii ni kliniki ya kutembea tembea inayojulikana almarufu Beyond Zero Clinic. Kliniki hii inawatibu wagonjwa kuwafikia mahali walipo. Na hapa kuna wamama pamoja na mzee ambao wanashughulikiwa kimatibabu.

Hapa mhudumu wa afya anamwangalia mgonjwa ambaye ana tatizo la masikio. Na mhudumu huyu ako na wenzake wengine wawili, na wote wanajaribu kumtazama na kumwangalia mgonjwa.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anatoa maelezo ya kiafya kwa wanaomsikiliza. Amevaa barakoa na pia amevaa aproni ambayo imechorwa mchoro wa serikali ya Kenya.

Mhudumu huyu wa afya amefika katika mahali hapa ili kuweza kumwangalia mgonjwa mahali hapa na amefika na kifaa chake ili kuweza kupeana matibabu. Amevaa gwanda jeupe na amevaa barakoa na mgonjwa naye ameketi ili kupata matibabu.

Hapa kuna mahema mawili ambayo ni ya hospitali ya Langata na hapa wenye kueka mahema wamekusudia kufanya matibabu kwa umma. Hakuna muuguzi alievaa vazi jeupe na mwanaume amesimama huku ameeka mikono yake kwenye mfuko.

Hapa ni katika kituo cha afya na mama amefika na mtoto wake ili mtoto kuweza kupata chanjo. Muuguzi ameshika sindano tayari kumchanja huyo mtoto kwenye paja la mguu.

Hapa ni katika kituo cha afya na gavana wa kisumu anayejulikana kama anyang nyongo amefika mahali hapa ilikuweza kupata matibabu na kuna muuguzi ambaye anajaribu kumpima.

Hii ni aina ya kliniki ya kutembea tembea inayojulikana almaarufu beyond zero clinic . Kliniki kama hii ni muhimu kwasababu si lazima ikae mahali pamoja bali inaweza kuwafikia wagonjwa mahali walipo.

Hii ni kliniki itembeayo ya beyond zero .Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto wadogo. Wengine wameketi na na baadhi wamesimama, kuna wale ambao wanapanda kuingia kwenye kliniki na wengine tayari wameshaaingia.

Ndani ya chumba kilichotengenezwa kwa ukuta wa mabati, kuna wanaume watatu. Kuna mama ameketi ameshikilia mtoto. Wanaume wawili wameinama mmoja ameushika mkono wa mtoto na mwanaume aliye nyuma kabisa anatabasamu.

Hiki chumba cha mikutano kina watu walioketi na mkutano unaoendele. Anayeelekeza mkutano amesimama mbele huku akiwaongelesha wale wamefika kwa mkutano. Kila aliyefika amepewa maji.

Hiki ni chumba cha mikutano ambapo watu wengi wamekusanyika kuandaa kikao cha mkutano na kuna kifaa ambacho ni cha kupaza sauti ambacho ni maarufu katika vyumba kama hivi vya makutano.

Hiki ni chumba cha mkutano na kunao watu waliofika ili kufanya mkutana na hao watu wote wamevaa barakoa. Hii ni kumaanisha ya kwamba ilikua ni wakati wa Covid-19 ambapo watu walianza kuvaa barakoa kwa wingi.

Hapa ni katika chumba cha mikutano na kuna watu wanaume kwa wake waliofika katika mkutano, na kila mmoja amepewa chupa ya maji. Wamekalia viti tayari kuendelea na mkutano wao.

Hiki ni chumba cha mkutano, ambapo watu kadhaa wamekusanyika, na wameketi kwa mzunguko wa meza hii, na kuna mmoja aliyeketi mbele yao, anaye wazungumzia katika huu mkutano.

Hiki ni chumba cha mikutano chenye mandhari mazuri. Kilicho na dawati zili zilizopangwa kwa mstari na kufunikwa kwa kitambaa, na viti vya rangi ya kijani. Na kuna watu walikuja katika huu mkutano, na kuna mmoja ambaye aliyesimama akiwaongelesha.

Hapa ni katika chumba cha mikutano na chumba hiki kina madawati spesheli yanayofanyika katika mikutano. Kuna watu ambao wamefika mkutanoni na wameketi na wamekaa kwa makini wakiwa tayari kuendelea na mkutano.

Huyu mama ametabasamu kweli. Na hii ni ishara ya kwamba anafurahia afya yake ya meno. Kwa hivyo meno yake ni masafi, hayana hata makosa ama doa na ni vyema kuwa na afya nzuri ya meno.

Hapa ni daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake. Amempanua kinywa chake mgonjwa ilikuweza kuangalia meno yake jinsi ilivyo. Amevaa barakoa na amevaa gwanda la matibabu jeupe.

Hiki ni kifaa chenye lenzi za kuweza kutazama jino vizuri, ili kuweza kuona mahali, palipo ugua, na palipo na uchafu, na kinywa hiki kina meno ambayo daktari, anakusudia kuangalia, ili kupeana matibabu yafaayo.

Hapa ni katika kituo cha madaktari wa meno na matibabu ya meno, na kuna mgonjwa aliyefika na daktari tayari anamkagua meno yake ili kuweza kuona tatizo alilo nalo.

Hiki ni chumba cha matibabu ya meno na mgonjwa amefika na kukalishwa kwenye kiti cha matibabu na daktari waliovaa barakoa na magwanda yao, wako tayari kumuangalia mgonjwa wao.

Hapa ni mahali pa kupokea wagonjwa wanaokuja na shida za meno, na mahali hapa kuna msichana ambaye anatabasamu akiwa tayari kuwapokea wagonjwa wanaofika.

Hiki ni chumba maalum cha wagonjwa wa meno na mgonjwa ambaye amekalia kiti cha matibabu na daktari wake wanatabasamu ikiashiria ya kwamba ameridhishwa na kile ambacho daktari amefanya.

Hivi ni vifaa vinayotumika na daktari wa meno. Vifaa vya aina hii vinatumika kwa njia tofauti tofauti kama vile kung'oa meno, kusafisha meno, kung'arisha meno, na kuondoa uchafu katika meno.

Hivi ni vifaa vinavyotumika katika matibabu ya meno. Vifaa hivi vinatumika kwa kazi aina mbalimbali kama vile kung'oa meno, kuondoa uchafu katika meno, na hata kusafisha meno.

Hivi ni vifaa vinavyotumika na daktari wa meno, vifaa hivi vina kazi tafauti tafauti kama vile kioo cha kuangalia kinywa cha mngonjwa kuna kingine kinachotumika kukwara meno ili kutoa uchafu na kazi zingine mbali mbali.

Uso wa binadamu wa asilia ya kiafrika, Anatabasamu. Amepanua mdomo kwa kiasi. Meno yake meupe yanaonekana. Ana mwanya mkubwa wa meno.

Mtu aliyeshika kijiti cha mswaki na kukitia mdomoni amevaa bangili kadhaa moja ya samawati, ingine nyekundu, ingine ya kijani na nyingine imechanganya rangi nyekundu na nyeusi.

Tabibu wawili wako kwenye chumba cha matibabu. Wamevaa magwanda ya kikazi ya samawati. Mmoja amevalia tochi kwenye kichwa chake ambayo anatumia kumulika meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda.

Daktari wa meno anamwangalia mgonjwa wake. Huyu daktari amevaa barakoa, pia amevaa aproni nyeupe, na mgonjwa amepanua mdomo huku daktari akimwangalia meno.

Hapa kuna wahudumu wa shirika la msalaba mwekundu la Kenya, na wamefika hapa ili kuweza kuwasaidia watu ambao wamepatwa na janga la mafuriko na wanatafuta nafasi ili kuweza kuwasaidia.

Mtaa huu ambao ni wa mabanda umepatwa na janga la kufurika msimu wa mvua na manyumba yamelowa maji na watu walio hapa wanatembea katika maji.

Hawa ni wahudumu wa, Saint John's ambulance, ambao wamevaa mavazi yao rasmi wakiwa na mtu ambaye amelazwa kwenye machela. Hawa watu hupeana huduma ya kwanza katika ajali na mahali pa dharura.

Mama huyu ameshapewa msaada wake wa chakula kutoka kwa shirika la msalaba mwekundu na sasa amebeba anaelekea nyumbani kwake. Msaada kama huu unaotolewa na kituo kama msalaba mwekundu ni muhimu wakati wa janga.

Hawa ni wahudumu wa shirika la ambulance la Saint John. Wanafanya mafundisho kwa kuashiria jinsi vile mgonjwa katika ambulance anavyoshughulikiwa. Wako katika maonyesho ya mafunzo.

Hapa ni katika kituo cha matibabu na mgonjwa amefika na amewekwa kifaa kwenye mkono, ambacho kina uwezo wa kupima msisimuko wa damu yake na daktari naye, ananakili kile ambacho amerekodi kutoka kwa kifaa.

Hapa ni katika kituo cha kuwapokea wagonjwa wa ajali na wanaoitaji dharura ,na kuna wahudumu wa msalaba mwekundu waliofikisha mgonjwa hapa na wauguzi wanaopokea huyu mgonjwa.

Hapa ni wakati wa msimu ya mvua na mvua nyingi imenyesha na kuna maji ya mti yanayoteremka na gari limekwama katika huo mto hivo watu wengi wakiwemo watoto wanaliskuma gari ili kulitoa kwa maji iliyokwama ndani.

Hawa ni wafanyikazi wa shirika la msalaba mwekundu na wamefika hapa ili kutengeneza mahema ya kuweza kuwasaidia watu waliopatwa na majanga. Wakati watu wanapatwa na majanga, huwa wanataftiwa mahali mbadala pa kukaa.

Jumba hili limezungukwa na maji ya mafuriko . Mazingira yanapozingira jumba kama hili yanakuwa si salama kutumika na binadamu na mafuriko hufanyika wakati wa mvua kubwa.

Watu hawa wamama Kwa wazee wamefika mahali hapa na kuketi chini huku wamevalia barakoa wakisubiri msaada, na kuna watu pia wakujitolea kuleta msaada. Kunapotokea hatari, ni vyema kuleta msaada kwa waadhiriwa.

Hii ni sehemu iliyofikiwa na mafuriko ya maji, wakati kunapokuwa na mafuriko kama haya, kunakuwa na hatari ya watu kusombwa na maji na pia kusambazwa kwa magonjwa ambayo yanaletwa na uchafu.

Mama aliyejifunika anatabasamu huku akipokezwa pesa za msaada . Msaada unaweza kutia mtu nguvu , kumtia moyo, kumpa matumaini na kumfanya atabasamu.

Watu wengi wamekusanyika mahali ambapo pamebomokabomoka palipo na mawe chini na nyuma kuna chumba kirefu cha ghorofa moja. Katika mlango wa hicho chumba , kuna mwanaume amesimama.

Gari aina ya ambulensi iko ndani ya mto wa maji. Upande wa gari hilo wa mbele kumechorwa msalaba mwekundu. Kando ya gari, upande wa kushoto pia kuna mstari mwekundu, na pia kuna msalaba mwingine mwekundu. Juu yake kuna king'ora.

Wazima moto wamesimama wakitazama upande wa nyuma ambako kuna moto unaoteketeza. Moto huo unasababisha anga kuonekena nyekundu kwa sababu ni usiku na kwenye ndimi za moto, ni rangi ya manjano, kuonyesha makali wa huo moto.

Hapa ni mahali pa kuchota maji na kuna mabomba mawili ambayo yametengenezwa kusaidia wanaokuja kuchota maji kujaza mitungi yao. Kuna mama aliyeinama akisubiri ndoo yake ijae maji.

Bango hili linatangaza mkutano wa kilele ambao uliofanyika mwaka wa elfu mbili, ishirini na tatu, katika chumba cha KCIC . Chumba hiki hutumika mara nyingi kwa mkutano. Mkutano huu ulifanyika tarehe nne hadi tarehe sita mwezi wa kumi.

Hapa ni katika barabara na watu wanatembea tembea ila kuna gari linalopita katika barabara na linatoa moshi mweusi ,moshi kama huu unaotoka kwa haya magari unachafua mazingira.

Hapa ni katika kituo cha kuteka maji na kuna mabomba mawili ambayo yametengenezwa ili kuweza kuwasaidia wanaofika hapa kuweza kuchota maji. Kuna mwanamke aliyeinama akisubiri ndoo yake ijae maji.

Hizi ni nafaka za aina mbalimbali ambazo zimehifadhiwa katika nyungu na katika mifuko. Nafaka ni chakula nzuri yenye afya nzuri inayohitajika katika mwili wa binadamu.

Vijana hawa wa kiume wanafanya usafi wa mazingira na kuna wawili walio ndani ya mto unaoteremka wakijaribu kusafisha. Ni vyema kusafisha mahali kama hapa penye mito ili pawe na maji safi ya kunywa.

Kijito hiki kina maji yanayotiririka na kuteremka kwenye mto mkubwa. Kijito kama hiki ni vyema kukuhifadhi kikiwa safi maana kinatoa maji ya matumizi ya binadamu.

Mtu huyu anatumia sabuni ya Maji kunawa mikono. Kunawa mikono ninja nzuri ya kuzuia magonjwa ambayo ni ya kuhara na magonjwa mengine ambayo ni ya tumbo ni vyema kuna wa mikono kila mara hasta unapotoka kutumia choo.

Hapa ni katika hospitali ,na hii hospitali ni ya macho tu na ni ya daktari ina mahali pana mandhari mazuri na inatibu wagonjwa wenye shida mbali mbali za macho

Hapa ni mahali pa hospitali pa kuwapokelea wagonjwa wa ajali na wanaohitaji matibabu ya dharura kuna ambulensi ambayo imefika na watu wanasaidia kumtoa mgonjwa kwenye ambulensi.

Hapa ni kituo cha dakatari anayejulikana kama Kimani W. N. Daktari huyu ni wa watoto wadogo. Daktari wa watoto wadogo ni yule ambaye amehitimu kwa somo spesheli na matibabu ya watoto.

Hiki ni chumba ambacho kina hospitali na kiko sehemu ya Utawala, na chumba kama hiki ni cha kliniki ndogo ndogo zinazotumika kuwatibu wagonjwa.

Hii ni hospitali iliyoko mjini Nairobi, ya kiserikali inayojulikana kama Mbagathi, na upande huo ni upande wa kuzalia na upande wa watoto wachanga waliozaliwa.

Hapa ni hospitalini ambapo nje kuna gari la ambulansi. Gari la aina hii ni gari spesheli ambalo linalo tumika kusafirisha mgonjwa katika hali ya dharura kutoka mahali mbali hospitalini anapo pata msaada.

Hiki ni kifaa cha hospitalini na kifaa hiki ni cha muhimu sana kuweza kumwangalia na kumchunguza mgonjwa. Mgonjwa anapowekwa kwenye kifaa hiki kinaweza kueleza daktari mambo mengi kuhusu vile mgonjwa anaendelea.

Hiki ni chombo cha hospitali ambacho kinatumika kusafisha damu na kupitisha damu. Kina mirija mbalimbali ambayo inafanya kazi tofauti tofauti ya kupitisha damu ya binadamu.

Hiki ni chombo kinachotumika hospitalini katika malazi ya wagonjwa na chombo hiki huwa kinamuangalia na kumchunguza mgonjwa ili kuweza kupatia madaktari ujumbe kuhusu wagonjwa.

Hiki ni chombo maalum cha hospitalini kinachotumika kumchunguza na kumwangalia mgonjwa ambaye anahitaji umakinifu. Chombo kama hiki kinampatia daktari maelezo na kinaweza kumsaidia kumwangalia mgonjwa.

Hiki ni kiti cha magurudumu. Kiti kama hiki ni spesheli na kinatumika na viwete wasioweza kutembea. Pia kinaweza kutumika kwa mgonjwa ambaye ana udhaifu wa kutembea ama mtu mzee ambaye ameshindwa kutembea.

Chumba cha daktari wa meno chenye mashini ya mgonjwa ya kuangalia meno, na kiti kizuri kilichochanganya rangi ya samawati na rangi nyeupe. Na kuna nyaya ambazo zimeunganika kwa hiyo mashine ambazo ni za matibabu ya meno.

Kibuyu hiki kina kiowevu cha kijani. kimetengenezwa kwa plastiki. Kiasi chake ni lita tano kina kifuniko cheupe cha plastiki na kina maandishi yaliyo andikwa steranios asilimia mbili.

Mahali hapa ni hospitalini na kuna kifaa cha gesi ambacho kimeekelewa kwenye kitanda chenye magurudumu cha kumskuma mgonjwa na mwuguzi naye anajaribu kuskuma kile kitanda.

Hapa ni katika kituo cha wapokea wagonjwa na kuna dawati, kuna mgonjwa aliyeketi upande ule mwingine mwa dawati na tabibu ambaye amekaa kiti anaskiza maelezo ya mgonjwa aliyefika.

Hapa ni katika kituo cha afya na kuna mgonjwa aliyetembelea kituo hiki na ameketi kwenye kiti na huku anayemwuguza amekalia upande mwingine huku akizungumza kwa simu na ameshika kitabu cha matibabu.

Mhudumu huyu wa afya ana vifaa za aina mbalimbali za matibabu. Ameshika katika mkono wake sindano na chupa ambayo ina dawa ya kumdunga mgonjwa.

Hapa ni mahali pa matibabu, na kuna mtoto mdogo kabisa ambaye ameletwa kupokea matibabu. Kuna mama aliyemshika na mtoto huyu analia kuonyesha ya kwamba labda anaugua ama analia tu.

Hapa ni katika kituo cha matibabu na wamama hao wa asilia ya kimasai wamefika hapa ili kuweza kupata matibabu na mle ndani kuna muuguzi ambaye anapokea maelezo ya hao wagonjwa.

Hii ni wodi ya matibabu ya hospitalini yenye vitanda vya wagonjwa na vifaa vingine vya matibabu. Wodi kama hii hutumika kuwalaza wagonjwa wanaohitaji matibabu kwa ukaribu.

Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda cha hospitali, kuonekana ya kwamba ameugua, amejifunika kwa blanketi, na kuna mhudumu wa afya anayemwangalia, naye amevaa barakoa.

Hapa ni katika chumba cha kulaza wagonjwa kuna mgonjwa aliyelala kwenye kitanda na muuguzi naye pia anayemwangalia amevaa magwanda speceli cha kujikinga magwanda kama haya yalikua maarufu sana wakati wa corona.

Hapa ni katika kituo cha kuwapokea wagonjwa, na kuna muuguzi aliyekalia kiti mbele ya dawati, huku akimpokea mgonjwa aliyefika, na mgonjwa anajaribu kumpa maelezo, huyu muuguzi.

Watu hawa wenye umri wa makamo wamefika hapa na wanatabasamu na kufurahia maana wamepokezwa mafunzo mazuri ya afya ya kiakili.

Daktari huyu anamhoji mgonjwa wake ambaye amejishika kwenye uso akiashiria msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni ugonjwa unaotatiza watu wengi siku hizi.

Hii ni dawa inayotumika katika kupunguza makali na maumivu ya ugonjwa wa mifupa. Wagonjwa walio ugua ugonjwa kama huu wanahitaji dawa hii spesheli, ili wasipatwe na uchungu mwingi.

Hapa kuna pakiti na chupa ya dawa. Pakiti hii ni ya rangi ya manjano na pia kuna chombo ambacho kinatumika kumpea mgonjwa hii dawa na dawa hii imetengenezwa kwa njia za kisasa.

Hizi ni pakiti nne za dawa inayojulikana kama Stamaril. Dawa hii, ni dawa ambayo imetengenezwa kwa njia ya kisasa na ni ya kutumika katika matibabu ya binadamu.

Pakiti hizi ni za tembe za dawa ya manjano na dawa hii ni ya aina ya Azithromycin . Dawa hii inatumika kwa matibabu ya binadamu na ni ya kumezwa kupitia kwa kinywa.

Hizi ni pakiti tatu za dawa na katika kila pakiti kuna tembe kumi ambazo ni za rangi ya kijani . Dawa kama hii inatumika kwa matumizi ya binadamu.

Hii ni pakiti ya dawa ya aina ya Vitamin na pakiti hii inaonyesha kwamba kuna vidonge sitini vilivyo ndani. Dawa kama hii hutumika na wale watu wasioila nyama ila wanakula mboga.

Tangazo hili ni la kuweza kuwajulisha watu jinsi ya kupanga uzazi. Njia za kupanga uzazi za kisasa ni muhimu, ili kuwasaidia watu waweze kujipanga kimaisha, na kupima idadi ya watoto wanaotaka kupata.

Mtu huyu aliyevalia glavu kwenye mkono wake, ameshikilia kifaa ambacho hutumika kwa kupanga uzazi. Kifaa hiki ni mojawapo wa njia nyingi za kupanga uzazi.

Mgonjwa huyu amefika hospitalini na kuna yule anayechukua sampuli ya damu yake kutoka kwa kidole. Sampuli hii itapelekwa kwenye maabara ili kupimwa kuweza kujua ugonjwa wa mtu huyu.

Hiki ni kifaa ambacho kinachotumika kupima kupitia kwa mkojo ama kwa damu na aina hii ya vipimo inaweza kutumika kupima kama vile ugonjwa wa ukimwi ama pia kupima kama mama ameshika mimba.

Tangazo hili linatangaza njia muhimu ya afya ya uzazi. Dawa kama hizi zinaweza tumika kuwa saidia watu walio na shida mbalimbali za uzazi.

Hapa ni katika kituo cha afya na mgonjwa amefika hapa na amekaa kwenye kitanda cha hospitali. Na muuguzi naye amemshika mkono ili aweze kumpima na kudadisi ugonjwa wake.

Huyu ni mama mjamzito, na anaonekana mwenye umri mdogo sana. Ni hatia katika sheria za Kenya kupachika mtoto mdogo mimba, na mtu anayefanya hivi anaweza kufungwa jela miaka mingi.

Hapo kuna mitungi kadhaa ya chuma ya gesi. Mitungi kama hii hutumika mara nyingi kuhifadhi oksijeni ambayo hutumika hospitalini kuwapa wagonjwa walio na upungufu wa hewa.

Huyu mama ni mgonjwa na kuna madaktari ambao wanamshughulikia. Ana ugonjwa wa masikio na kwa hivyo kuna mrija ambao umeingishwa katika sikio lake, ili kumpa matibabu.

Huyu ni daktari wa meno ambaye akona mgonjwa wake aliyekalia kiti speceli kinachotumika na wagonjwa wa meno na daktari huyu anatabasamu na anampa maelezo mgonjwa wake.

Hii ni foleni ya wagonjwa waliofika katika kituo cha afya. Foleni hii ina viti ambavyo vimepangwa kwa laini. Kwa kawaida, unapofika katika kituo kama hiki, cha matibabu, lazima upange laini, na wakati wako ukifika, unaingia kumuona daktari.

Mtoto aliyevaa rinda amelala. Kuna mkono ambao umeshika paja lake na upande wa kulia mkono mwingine umeshika sindano ukidunga paja la mtoto. Nyuma kuna watu wameketi.

Daktari anampaka mtoto mdogo wino katika kidole chake kidogo . Mara nyingi kupakwa rangi kama huku kunaashiria dawa inayopeanwa ili mtoto asirudi kupewa dawa mara ya pili.

Hawa ni wahudumu wa afya ambao wanatembea tembeanga katika mitaa, ili kuweza kupeana matibabu kwa umati na uma. Wamebeba vifaa vyao ambavyo wanaenda kupokezana navyo matibabu.

Hapa ni katika kituo cha kuteka maji. Vituo kama hivi ni vya muhimu sana mahali palipo na ukame na ukosefu wa maji maana kinaweza kuwasaidia watu wengi kupata maji safi ya kunywa.

Mtu huyu amesimama kando ya ndoo yenye maji ambayo yanatiririka na amepaka mikono yake sabuni na anasugua ili kunawa na maji yanatiririka kwenye ndoo. Ni vyema kunawa mikono kila wakati.

Hapa ni kituo cha kuteka maji. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa aproni nyekundu na barakoa, mwenye nywele ndefu. Ameshika rununu kwenye mkono wake. Kuna mitungi minne. Mmoja uko kwenye maji na nyuma kuna mwanamme aliyevaa barakoa.

Hiki ni kituo cha kuteka maji .Kuna mitungi minne ya rangi ya njano, mtungi moja unatiwa maji, kuna mwanamke aliyesimama kando uku ameshika simu mkononi na pia amefaa barakoa na pia ndani ya chumba cha hiki kituo Kuna mwanaume aliyeva barakoa.

Hivi ni vyuma vinavyotumika kufanya mazoezi. Hivi vyuma vina uzito tofauti tofauti ili kuwezesha wafanya mazoezi kufanya kulingana na uzito wao. Madaktari wanasihi watu wafanye mazoezi kila mara ili wawe na afya nzuri.

Hili ni goli la kutumika katika michezo . Goli la aina hii linaweza kutumika kama mchezo kama vile kandanda, na goli hili limefunikwa kwa neti. Neti hii kazi yake ni kuzuia wakati goli linapofungwa, mpira usipotee uende mbali.

Huu ni mkono wa binadamu unaoonyesha makovu ya jeraha. Kuna vidole vinne na umewekelewa juu ya kitambaa cheusi na kando yake kuna kamba ya kijivu.

Mchezaji aliyeumia ameketi kwenye nyasi. Amevalia shati na suruali nyeupe. Muuguzi wake ako kando anamuuguza. Upande wa kulia kuna machela nyekundu. Upande wa kushoto kuna mkoba mweusi.

Mguu wa binadamu ulio na uvimbe ukiashiria, kovu la jeraha una vidole vinne na kidole kimoja ambacho kimekatwa na nyuma kuna kitambaa cheusi.

Mwanariadha wa jinsia ya kiume, ameketi katika uwanja wa mbio, huku, ameshika paja lake kwa mikono miwili, na ameyafunga macho, akiashiria uchungu mwingi, unaotokana na kuvutwa na misuli.

Hizi ni aina ya dawa za kitamaduni ambazo zimetengenezwa kutoka kwa miti yenye uwezo wa kutibu magonjwa. Dawa hizi ni za aina aina na zimewekwa katika chupa.

Hiki ni chumba cha mganga wa matibabu ya kitamaduni, na hapo zamani waganga kama hawa walikua mashuhuri, kwa sababu hakukua na madawa ya kisasa, lakini hivi leo, inafaa mtu apate matibabu ya hospitalini.

Huyu ni mganga wa matibabu ya kiasili aliye katika chumba chake cha kufanyia uganga. Ana vyungu na vifaa vingine kadhaa ambavyo anavyotumia kwa matibabu yake.

Hii ni dawa ya kitamaduni inayojulikana kama Ngiri Sugu. Dawa za kitamaduni huwa hazitengenezwi katika maabara za kisasa. Hata hivyo dawa hizo pia zinaezakutibu magonjwa mbalimbali.

Huu ni mti wa kiasili. Mti kama huu unaweza kuwa wa miaka mingi sana na miti hii ya zamani ilikuwa inatumika kama dawa, na dawa ambazo ni za miti ni nzuri kwa kutumika na wanadamu na pia wanyama.